Zahanatini ambapo mhudumu wa afya anampa mtoto mchanga chanjo kupitia kudungwa kwa sindano, mtoto analia kwa kilio sana huku mama anamtingiza ili kumtuliza.

Eneo lililokumbwa na moto huku mabaki ya mali baada ya moto kuteketea, yanaokotwa na wananchi waliokusanyika, baada ya shughuli ya kuokoa watu na mali hii.

Mhudumu wa afya aliye daktari wa meno anashikilia kamba iliyojaa damu na kifaa ambacho ametumia kungo'a jino la mgonjwa huyu aliyefungua mdomo wazi.

Chumba kilicho na watu wanne, waliovalia magwada, ya rangi nyeupe, na vyatu vyeusi, huku shugli za kunyunyizia dawa zikiendelea, kutumia mtungi, ulio na kifaa, cha kunyunyizia.

Mhudumu wa afya aliyeshika pamba mkononi ili kupangusia mkono unaodundwa sindano ili kupata chanjo, anamshughulikia mwanaume aliyevaa barakoa ya buluu.

Hospitali inayo tibu wagonjwa wa macho, daktari anakagua mgonjwa aliyeketi upande mwingine kutumia mashine spesheli ili kukagua ugonjwa wa macho alio nao.

Ta inayobomoa jengo kubwa na kuporomosha ukuta ulio kando yake huku maafisa wa polisi wakiwa kando ili kuendeleza shughli hii bila maandamano.

Wahudumu wa afya ambao wamekita kambi ili kueleza watu kuhusu ugonjwa ukimwi, wanaonekana kuzungumza na watu mbali mbali huku umati wa watu ukipokea huduma hii.

Vichupa vya gilasi, vya kimo mbali mbali, vimepangwa katika foleni. Huku kibao cha daktari Mdumba, ambaye anatibu magonjwa kama vile aina ya nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu. Ameandika nambari ambayo watapata huduma hizi.

Wahudumu wa dharura waliovalia mavazi ya rangi ya blue na wananchi kadhaa wamekuja kuchukua mabaki ambayo ni ajali ya ndege iliyo na adhari kubwa.

Nyumba ya mabati na mbao imeteketea moto mkali ulioenea katika manyumba kadhaa. Moto huu una joto jingi na moshi unaonekana kwa wingi.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa, huku ameshikilia kitabu na kalamu, anaandika maandishi mbalimbali. Mtoto kando yake aliyekalia kiti, anangojea matibabu.

Kijani anayeonekana kupata matibabu ya meno huku daktari akitumua kifaa kinachotoa mwangaza wa rangi ya buluu kwenye mdomo wake ili kupata shida au kinacho fanya mgonjwa awe na maumivu.

Mkulima aliyevalia maguada rasmi ili kujikinga na dawa mbaya za mimea amebeba tenki kwenye mgongo. Ananyunyizia mimea dawa ili wadudu wasije kupata mimea hiyo.

Mwanamke aliyeketi chini huku anapokea chanjo kwenye mkono wake. Mhudumu wa afya anatumia sindano baada ya kumpanguza na pamba ili aweze kumpa dawa iliyo kwa shindano hiyo.

Mama aliyeshikilia mtoto ambaye anahitaji matibabu ya meno huku daktari ameshikilia kifaa chekundu ili kumchezesha mtoto huyu asije akaogopa matibabu.

Mhudumu wa afya ambaye anaweka watoto chanjo wamevalia magwanda ya buluu na kusikilia bendera zinazoashria kampuni inayowapa chanjo watoto hawa.

Maafisa wawili wanawake waliovalia magwanda ya kuashiria huduma yao, wanawaeleza wakufunzi katika shule jinsi ya kutumia mitungi inayotumika kutilia maji ya kuosha mikono.

Mhudumu wa afya ambaye ni muuguzi, aliyevalia barakoa, anaonekana kua na umakinifu huku akiweka dawa kwenye sindano, ili aweze kuwapa wagonjwa mbalimbali.

Watu waliovaa magwanda maalum ya manjano na nyekundu na pia wamejifunika uso huku wameshikilia mtungi ulio nyekundu na ishara ya kuwa ni kemikali haifai kukaribiwa na binadamu.

Kichupa cha madawa kilichojaa tembe mbalimbali cha rangi nyeusi, kinaonekana kuwa kimeanguka na matembe yaliyo ndani ya rangi nyekundu yameanguka kwenye meza. Matembe hayo yanaonekana kutumika katika kutibu magonjwa mbalimbali yasiyojulikana.

Eneo lililokumbwa na mafuriko, ambalo linalazimisha waendeshaji bodaboda , baiskeli hata magari kuwa na ugumu katika kusafiri. Wasafirishaji hawa wanaonekana kutia bidii katika shughuli hii.

Ardhi iliyokuwa na ukame, ina mawe makubwa makubwa yaliyotawanyika na nyasi iliyokauka na pia jua jingi.

Daktari wa meno anayemhudumia mgonjwa mwanamke aliyefungua mdomo wazi huku akitumia vifaa mbalimbali ya chuma ili kumpa huduma inayofaa.

Chumba cha dharura katika hospitali ambapo mtoto mdogo amewekwa huku wauguzi wawili waliovalia barakoa wakimhudumia na kumpa dawa mtoto.

Daktari wa meno anayesaidiwa na muuguzi aliye kando yake, wanamhudumia mgonjwa aliyelala na kufunua mdomo wazi ili daktari aweze kupata ugonjwa haswa katika meno yake.

Daktari wa meno anayeitwa Mercy amevalia barakoa na glasi maalum ili kuweza kuona meno ya mgonjwa aliyelala kwenye kiti kinachotumika katika hospitali ya meno.

Muuguzi katika hospitali anamhudumia mtoto mchanga kwenye wodi ya watoto. Ana anamfunga shuka huku mtoto amelala fofofo.

Nyumba iliyotengenezwa na vinyasi vilivyokauka, imesimama kwenye ardhi ambayo imekumbwa na ukame mbaya, miti imedhoofika na hakuna onyesho la maisha katika eneo hili.

Mwanaume ambaye ni mhudumu wa afya aliyevalia guada ya rangi ya majano anapita kwenye maji yaliyolowa ili kupelekea watoto chanjo ili wapate nafuu.

Daktari aliyevalia glavu na barakoa ili kujikinga na kukinga mgonjwa kutokana na virusi vingine. Anamshughulikia mgonjwa ambaye ni mwanamke kwenye jino ambalo linaugua.

Mkono uliovalia glavu ya rangi ya kijani uko katika kichupa kidogo kilicho cha chanjo na sindano imeshikiliwa ili kuonyesha kupeanwa kwa huduma hii.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na nguo rasmi za hospitali anamhudumia mgonjwa aliyevalia miwani na kulala kwenye kitanda ili kupata huduma.

Wodi ya wagonjwa ya wanaume, ina vifaa mbalimbali kama vile pipe ya kutilia maji kwenye mwili, vitanda viwili ambapo wagonjwa wanalala.

Daktari, aliyevalia barakoa na glovu kwenye mikono, anachunguza dawa kwa kina ili kupata ugonjwa ambao unauguza watu.

Kitu cha kugangua au cha kufanya matandiko mbali mbali ya kitamaduni, huku vichupa vidogo vidogo vikitumika na vifaa vinginevyo kama vile mkia wa farasi.

Madaktari wawili waliovalia barakoa, koti nyeupe na glavu kwenye mikono wanamhudumia mgonjwa aliye na shida ya meno. Amelala kitandani na kupanua mdomo wake huku akitumia vifaa spesheli ili kumpa huduma maalum.

Watu wawili ambao ni wahudumu wa afya wamevalia barakoa na glavu kwenye mikono huku wakimhudumia mgonjwa wa meno kutumia vifaa mbalimbali vinavyotoa mwangaza ili waweze kuona meno vizuri.

Timu ya wanawake na wanaume ambao ni wanasajili wananchi katika huduma ya kupata kura yani ili kuchagua viongozi mbali mbali katika nchi.

Mwanaume aliyekula chumvi nyingi amevalia barakoa, na kuvuta shati lake la mkono juu, huku muuguzi ameshikilia pamba kana kwamba amemdunga sindano.

Wanafunzi walio na sare za rangi ya buluu wameketi chini kwenye darasa wakiskiza mwanafunzi anayewazugumza, huku mwalimu amesimama kando na kutazama.

Katika umri wa makamo, anatoa matibabu au chanjo kupitia kudungwa sindano kwa mkono wa kiume. Anaonekana kuvalia barakoa huku mhudumu wa afya akimakinika katika kazi yake.

Mwanamke aliyevalia barakoa iliyoshushwa, huku amevalia bangili ya rangi ya taifa ya Kenya ameshikilia mkono na kuwa na furaha mno.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa huku amebeba begi au mzigo wa rangi ya bluu iliyo na chanjo ndani inayotumiwa kuhifadhi chanjo hizi ili zisiharibike. Anampa mwanamke chanjo kupitia sindano na kumdunga kwenye mkono wake.

Mama aliyeshikilia mtoto mchanga huku amevalia kofia nyekundu. Mtoto wake anaonekana kupewa chanjo na muuguzi aliyemakinika katika kazi hii, amevalia gwanda la wauguzi linaloashiriwa na nguo nyeupe na bluu.

Mvua kubwa inayoshababisha mafuriko imekumba eneo hili, hasa barabara kuu ambayo magari hutumia kupita ,magari kadha yametumbukia katika maji.

Mwanamke aliyekula chumvi nyingi anahudumiwa na mhudumu wa afya kwa sikio lake ambalo limetiwa piipu linaloonekana kuwa na maji, huu akioshwa masikio.

Vichupa vidogovidogo vilivyo na chanjo na kando yake kuna sindano ambayo inatumika katika kupeana chanjo hii. Vivyo hivyo kuna vichup vya dawa vya rangi nyeupe vilivyo na chanjo kadha wa kadha.

Mwanaume aliyeketi akingoja matibabu ya meno kwenye hospitali huku daktari amevalia magwanda rasmi ya kazi akizungumza naye ili aweze kumpa matibabu kwa ugonjwa anaougua wa meno.

Wazazi walioleta wanao ili wapokee chanjo, wahudumu wa afya wamevaa vikoti vidogo vya rangi ya manjano, ili kuwaashiria huduma wanayowapa. Mzazi ambaye ni mwanamke anaonekana kumsaidia mhudumu huyu kwa kuumpa mwanawe dawa.

Chumba cha dharura cha watoto katika hospitali. Mtoto mmoja amewekwa katika chumba kila maalum huku mzazi wake ambaye ni baba anaonekana kumwangalia huku ameketi chini kwenye kiti.

Muuguzi aliye na furaha ameshikilia kitabu na kalamu akizungumza na mgonjwa aliyekujia matibabu katika hospitali hii inayoonekana kuwa ya meno, wanakita katika mazungumzo na mgonjwa.

Mwanaúme mzee aliyevalia barakoa anapokea matibabu kwa kudungwa sindano kwenye mkono wake ili kupata dawa. Mikono miwili ambayo ni ya muhudumu wa afya pia ameshikilia pamba ambayo inatumika kupanguzia uchafu.

Mfuriko katika eneo la Ahero limekumba hospitali kuu ya kaunti kukiwa maji yamejaa katika kituo hiki na watu kutofika ili kupata matibabu.

Mafuriko yamewalazimisha wanainchi kutoa viatu na kukunja nguo zao ili wasije wakapata maji. Ili waweze kusafiri kutoka upande mmoja adi mwingine.

Mafuriko yameathiri barabara na maji yamejaa kwa wingi. Mwendeshaji bodaboda anaonekana kuwa amembeba mteja huku aking'ang'ana kupita kwenye maji mengi na tuktuk zilizokumbwa na uzito wa maji hayo.

Mhudumu wa afya ambaye ni mkunga, amevalia gwanda la bluu na nyeupe huku mwanamke mjamzito amelala chini kwenye nyasi, mkunga akimfinya tumbo hivi kwamba, anawaeleza waja wazito wengine jinsi ya kufanya mambo kadhaa.

Muendeshaji pikipiki ambaye ni mwanaume, anahatarisha maisha yake kwa kupita kwenye mto uliofurika na maji. Nyuma yake anaonekana mwanaume anayesukuma pikipiki ili aweze kuenda bila wasiwasi wowote.

Wanawake na wanaume waliopanga foleni ili kupokea msaada kama vile maji, blanketi na neti za kujikinga na mbu. Wanaonekana kuwa na ustaarabu kwa kungoja usaidizi huu.

Kituo cha wakimbizi ambao wameweka hema zao, ili wapate mahali pa kulala, wamepangwa katika sehemu mbalimbali ili waweza kupata pahala pa kuishi.

Mto uliofurika na hauna daraja, mwanamme aliyejitolea kwa uijasiri, anawasafirisha watu kutoka kwa upande mmoja hadi upande mwingine kwenye mto huu.

Watoto wawili wasichana wanaonawa mikono katika kituo kimoja kilichowekwa cha kunawa mikono ambalo lina tanki jekundu lililo na maji na sabuni kando yake.

Mkulima aliyevaa gwada maalum ilikuweza kunyunyizia mimea dawa kutoka kwa kichupa kikubwa cha rangi ya manjano ili kuua wadudu wanaokula mimea.

umati wa watu uliosimama kando ya mto unaotoa moshi mweusi zaidi. Umati huu unaonekana kuwa unaelekea kuzima moto huu ulioteketea sana.

Wahudumu wa afya waliovalia barakoa, wamesimama katika kituo cha kunawa mikono, kilichowekwa kibuyu cha maji na sabuni ili kudumisha usafi na kutoeneza ugonjwa wa korona. Kando yao mhudumu wa usalama , yaani askari amesimama ili kudumisha usalama.

Mwanamke katika hospitali aliyeshikilia mtoto mchanga anaonekana kuzungumza na watu mbalimbali kama vile wanawake na wanaume huku akipewa maagizo au anaonekana kupewa maagizo.

Mwanamke aliyevalia kinguo kirefu cha rangi ya nyeusi amesimama kwenye ardhi iliyokauka na mizoga ya wanyama imetapakaa kwenye ardhi hii.

Mkono ulioshikilia mkebe wa dawa wa rangi ya nyeupe, huku mkono mwingine umeshikilia tembe lililo toka kwenye chupa hilo, ya rangi ya manjano akingoja kumeza ili kusikia nafuu.

Eneo lililokubwa na mafuriko ambapo maji haya mengi yamedhuru mali ya watu na kubeba nyumba kadhaa. Mafuriko yana madhara mbali mbali kama vile ugonjwa wa kipindupindu kuenea.

Muhudumu wa afya ambaye ni nesi anamhudumia mwanamke aliyevalia barakoa na kuketi chini ili apate matibabu. Anadungwa sindano kwenye mkono wake na kukunja uso.

Mwanamke mjamzito aliyevalia nguo ya nyeupe na nyeusi amekalia kiti huku akilia kwa uchungu. Kando yake kuna mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na glavu akingoja kumsaidia kujifungua.

Mwanamke ambaye ni mfunzi amesimama mbele ya ubao uliochorwa kiungo za kuzaa cha mwanamke, ameshikilia suruali iliyo na pedi za usafi akiwaeleza wanafunzi katika darasa.

Mhudumu wa afya na mgonjwa kutoka kwa hospitali ya Lake Dentist , wanatabasamu wakipigwa picha na mtu aliye mbele yao.

Mwanamke aliyevalia balakoa, anapokea chanjo huku mhudumu wa afya akitumia bamba na sindano ili kuweza kumpa chanjo hii. Anapanguza mkono na bamba hii na kumdunga na sindano iliyojaa dawa.

Mama aliyeshikilia mtoto huku akiwa amemleta ili aweze kupata chanjo na mikono miwili iliyo ya muuguzi au daktari inaonekana kushikilia sindano iliyo na dawa huku akitumia pamba kupanguza mkono wa mtoto huyo.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa, anahusika katika mazungumzo na mwanamke aliyeshikilia mtoto ambaye hajulikani ninnani mgonjwa. Pia ameshikilia kalamu akiadika chinimaneno kadhaa.

Mwanamke aliyeshikilia mtoto akimwangalia kwa umakinifu anapopewa chanjo na mhudumu wa afya kwenye mdomo wake, mhudumu huyo amevalia koti linaloashiria kwamba ni daktari.

Muhudumu wa afya aliyevalia barakoa, anaonekana kumshughulikia mgonjwa kwa kumdunga sindano ili aweze kupata matibabu inayofaa. Kutibu wagonjwa ni muhimu katika kila nchi ili kuhakikisha wananchi wanaishi kwa afya.

Uzinduzi wa kampeni ya maji umekuja kuwafurahisha wananchi ili wapate huduma ya maji safi ili kuwaepusha na magonjwa kama vile; cholera na kupindupindu.

Daktari anayehudumia mgonjwa aliye na shida wa mguu. Mgonjwa anaonekana kuwa amelalia machwela na amevalia barakoa katika hospitali, huku akingojea daktari ampe maagizo zaidi.

Mtoto aliyeshikiliwa mkono, anaonekana kuandika na mkono mmoja ulioshika kalamu ya bluu. Anaekwa alama katika kidole kidogo cha mkono wake wa kushoto.

Mkono ulioshikilia matembe kadha wa kadha ya rangi tofauti kama vile manjano na pia mkebe mweupe unaoonekana kua una dawa pia.

Msichana anaye onekana kuhudumiwa na mhudumu wa afya au daktari, anadungwa sindano na ana uwoga mwingi. Pia, amevalia nguo ya nyekundu na bluu.

Mtu anayeonekana kuwa mgonjwa, amevalia barakoa iliyoshushwa, huku akihudumia na mhudumu wa afya anayemdunga sindano baada ya kumfanyia.

Mhudumu wa afya ambaye ni daktari wa neno, anaonekana kushughulikia mgonjwa aliye na shida ya meno. Hapo kando yake mkono wa msaidizi wake au muuguzi unaonekana kuwa umeweka kifaa katika mdomo wake, ili apate huduma inayofaa.

Mwanamume aliyevalia mavazi ya kujikinga kutokana na kemikali mbalimbali anazozitumia, kemikali hizi zinaonekana kuwekwa kwa chupa kama vile nyeupe na ya bluu.

Mtungi iliopangwa kwenye foleni na watu wakingoja ili kupata huduma ya maji. Ukame unaathiri watu wengi katika taifa la Kenya, huku likiwa mojawapo ya changamoto watu wanazozipitia.

Hili katika kituo cha watoto ambacho kinaonekana kuwa na watoto wanne waliolazwa katika hospitali hii. Wauguzi wawili waliovalia glavu na aproni ili kuwahudumia watoto hawa wanaonekana kukita katika kazi hii.

Wanawake wawili barabarani, mmoja ameshikilia kipaza sauti na amevalia barakoa, anaonekana kuwa ni kama anatangazo au anatangazia watu, mwengine anaandamana na yeye.

Poster ya daktari Galazinga ambaye ni daktari wa kitamaduni au kienyeji, anapeana huduma mbalimbali za kiuchawi na unaweza mpata kupitia nambari iliyoandikwa kwenye poster hii.

Jengo lililobomoka kila mahali na watu kadhaa wamesimama kwa mabaki ya jengo hilo. Watu kadhaa wanaonekana kujaribu kuokoa mali yao na polisi anawaangalia akiandika.

Mhudumu wa afya aliyevalia gwanda la blue ili kuashiria kazi anayoifanya, anaonekana kujadiliana na mwanamke kwenye chumba chake cha malazi. Anaonekana kumsomea kwenye kitabu maagizo.

Mwanaume aliyevaa jaketi ya nyekundu anaonekana kutumia mbinu ya kupita juu ya maji na virago vyake kama vile godoro, begi na vifaa vingine.

Mkulima ananyunyuzia mimea dawa ili kuepusha na wadudu wa shambani. Anaonekana kutumia mavazi spesheli yanayotumika katika shamba wakati wa huduma hii.

Wahudumu wa afya au madaktari wanaonekana wakifanya upasuaji, wakiwa wamevaa barakoa, glavu na nguo za blue , ambazo zinatumika katika kuhudumia wagonjwa.

Mkebe wa nyeupe ulio na maandishi yaliyoandikwa katika rangi ya manjano umeandikwa maandishi ngiri sugu. Umeonekana kuwekelewa juu ya mkeka mwekundu ili kupata stamp .

Mhuguzi anayeonekana kuwa na raha mno anamdunga mtoto chanjo kwenye mkono huku mwana ameshikiliwa na mama yake kwa bidii ili aweze kupata chanjo hiyo. Amezingirwa na wazazi wengine na pia wahudumu wa afya katika kituo hiki.

Mhudumu wa afya aliyevalia gwanda maalum inayotumika katika kujikinga na virusi vinavyopatikana katika hospitali ikiwemo barakoa, glavu na pia kofia ya kichwa.

Vyombo mbalimbali ambazo zimewekwa katika chupa za nyeupe na kuandikwa kwa maandishi ya kijani yanaonekana kuwa yamekelewa kwa wingi kana kwamba yanangoja kupeana kulingana na maagizo.

Mkono ulio shikilia aina mbalimbali za dawa kutoka kwa hospitali ya Emmanuel. Ameshikilia dawa mbili zenye ziko kwa mikebe nyeupe na matembe mawili.

Wahudumu wa afya yaani red cross , wanaonekana kuwa wanahudumia mgonjwa ambaye ameketishwa katika hospitali. Naona nesi mmoja akionekana kuwa na huzuni huku amevaa barakoa.

Chungu kidogo cha rangi nyeusi kinaonekana kuwa kina toka moshi ndani kimezingirwa na vyungu vingine vinavyoonekana vya asili ya kitamaduni au vinavyofanyiwa matambiko kwenye tamaduni mbalimbali.

Mhudumu wa afya anaonekana kuwa na furaha wakati wanamhudumia mgonjwa aliye na shida ya meno. Wamevalia barakoa, wamewasha mataa ili waweze kuona wakati wanapo mhudumiu mgonjwa huyu.

Mhudumu wa afya aliyevaa nguo za kijani na manjano na pia kofia nyeupe anaonekana kujaza chanjo katika sindano ili kuwapa wanaongoja huduma hii. Hapo nyuma pia mwanamke aliyevaa nyekundu ameshikilia mtoto anaonekana kungojea huduma hii.

Muuguzi anamuhudumia mwanamke aliyekuja katika kituo cha huduma hii, inayoonekana kuwa hospitali. Anamdunga sindano kwenye kidole ili kuweza kupata damu ya kufanya vipimo, ili kupata ugonjwa anaougua.

Mwanamke wa umri wa mzee aliyevalia nguo ya kijani na nyeupe, anaonekana kuwa na furaha anapoosha mikono yake kwenye maji yanayotiririka kwenye mfereji mkuu. Anaonekana kuangalia picha inayopigwa mbele yake.

Mtu aliyevalia barakoa na gwnda la nyekundu, anaonekana kuwa ameshikilia mchongo wa meno, akiashiria meno mbali mbali, huku akielezea mgonjwa.

Chanjo inaonekana kwenye chupa isiyo ya rangi yoyote huku mkono umeshikilia sindano ambayo ina chanjo hii. Amevalia glavu ya rangi ya bluu.

Mhudumu wa afya aliyevalia nguo ya nyeupe na buluu huku amevaa barakoa ili kujikinga na hewa chafu na pia ana miwani ambayo inayomsaidia kuona. Kando yake amekaa mgonjwa ambaye anamsikiliza kwa kina.

Mwanamke aliyevaa kofia na barakoa anaonyesha mtoto jinsi ya kuosha mikono ipasavyo. Anaonekana kufungua mfereji ili maji yaweze kutoka kwa uzuri na pia mtoto anaonekana kusikiliza kwa umakinifu.

Wahudumu wa afya ambao wanasafisha sikio la mwanaume mmoja anaonekana kukunja uso hivi kwamba ni kama anaskia uchungu. Amevalia koti ya manjano.

Wahudumu wa afya walio katika chumba kimoja kinacho onekana kuwa ni hospitali, wamevalia barakoa huku wakipeana huduma za afya kwa umati wa watu uliohudhuria.

Mwanamke wa umri mzee anaonekana kukalia mkeka, huku ameshikilia vifaa ambavyo hutumika katika tamaduni au kufanya matabiko mbalimbali. Anaonekana kushikilia mkia wa farasi kwenye mkono wake.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na miwani na koti nyeupe lililo na logo ya taifa la Kenya ameketi akizungumza na mwanaume mmoja aliyeketi kando yake.

Mhudumu wa afya, yaani nesi. Anasikiliza kipigo cha moyo wa mtoto, aliyewekwa katika chumba cha dharura akingoja matibabu. Anaonekana kuwa makini.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa, amesimama katika chumba kilichojazwa na boksi kadha wa kadha ambazo ni kubwa kwa kimo. Pia anaonekana kushikilia dawa iliyo rangi ya kijani.

Kituo kinachowahudumia wagonjwa ambacho si hospitali haswaa, daktari au muuguzi anaonekana kupita katika kazi hii. Huku amevalia balakoa na pia mgonjwa amevalia balakoa. Anadungwa sindano iliyo na dawa kwenye mkono.

Wahudumu wawili wa afya waliovalia barakoa na magwanda ya kuwakinga kwenye kazi yao wanaonekana kushughulikia mgonjwa, mmoja wao akibonyeza vifaa vya hospitali mwingine akimdunga sindano.

Mwanamke aliye na nywele nyekundu ameketi katika hospitali akiwa ameshikilia mtoto mdogo au mchanga. Anaonekana kuwa na furaha kwa kuwa anamchekesha tu hapo.

Daktari wa meno aliyevalia barakoa na miwani na pia amevalia glavu katika mikono anahudumia mwanamke meno yake iliyo na shida katika hospitali. Anaonekana kumuangalia kwa umakinifu.

Chupa ndogo iliyo na maandishi ya nyeupe ya kikaratasi cha blue . Hapo kando yake kunaonekana kuwa na matembe madogo madogo yaliyomwagwa au kupangwa katika foleni.

Mkulima anayenyunyizia mimea inayoonekana kuwa aina ya mboga dawa, amevalia kaptura ya rangi inayopendeza. Anaonekana kuwa amepinduka ili dawa hiyo isimpate kwenye uso.

Daktari wa macho anaonekana kuhudumia mgonjwa, kutumia kifaa maalum kinachotumika katika kufanya ukaguzi wa macho. Anaonekana kuwa anamwangalia kwa kina.

Hema iliyotandazwa ili kufanya kazi kama vile hospitali, inaonekana kuwa na wahudumu mbalimbali waliovalia barakoa macho wao akiwa mwanamke anaonekana akiweka dawa katika sindano ili kuwapa wagonjwa. Anaonekana kuwa na umakinifu katika kazi hii.

Wanaume na wanawake walioungana pamoja, kusikiliza mzungumzaji aliyevalia barakoa. Vivyo hivyo umati wa nyuma, umati wa watu unaonekana nyuma yao, huku wakionekana kuwa katika shughuli mbalimbali.

Kuosha mikono vizuri unaitaji kutumia maji safi na sabuni, uoshe katikati ya vidole, na kama una kucha ndefu uoshe katikati ya kucha, ili kudumisha usafi na haswa ukitoka chooni, ukitaka kula, na pia shughuli zingine ili kudumisha usafi.

Madaktari hufanya kazi mbali mbali katika hosipitali mojawamo ikiwa kuandika virusi ambavyo mgonjwa anaugua, pia kupima damu ambayo iko mwili ya mgonjwa na pia sana sana

Wahudumu wa afya waliovaa barakoa na vifaa vinavyojikinga kutoka kupata virusi katika hospitali. Wanamhudumia mgonjwa aliye na shida ya meno, huku wanammulika na mwangaza ili kujua chanzo cha shida yake.

Muh Mhudumu wa afya aliye katika hospitali. Anaonekana kusafisha vifaa ambavyo vitatumika na wagonjwa, ni muhimu kusafisha vifaa hivi ili wagonjwa wengine wasipate virusi mbali mbali.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya bluu mbele ya tanki la maji akionyeshana kibao kilichoandikwa water step kinachohusiana na utumizi wa maji na kuhifadhi maji.

Muhudumu wa afya anayeonekana kueleza mgonjwa kwa kina haswa ni nini kinaendelea. Wahudumu wa afya wana maana sana katika jamii, kwa kuwa wanatibu wagonjwa na kuwapa afya nzuri.

Mwanaume aliyevaa shati ya kijani anaonekana kuwa ni mgonjwa na vilevile amevaa barakoa. Pia kuna daktari ambaye anamdunga sindano ambayo iko na dawa ya kumponya.

Mwanamke aliyevalia barakoa na miwani anaonekana kupinduka upande mwingine anapohudumiwa na mhudumu wa afya, anaonekana kudungwa sindano katika mkono wake ili kupata dawa.

Mwanamke aliyekujia huduma za macho, anaonekana kushughulikiwa na daktari kutumia kifaa maalum, kinachopatikana katika hospitali ili kuchanganua shida zinazopatikana kwenye macho. Daktari anaonekana kuvalia barakoa ili kujikinga.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na nguo nyekundu akiwa ameshikilia mchongo wa meno anaonekana kuelezea mgonjwa au mwanafunzi kuhusu aina mbalimbali za meno kutumia mchongo huo.

Mwanamke aliyevalia barakoa na miwani anaonekana kupewa chanjo au dawa na mhudumu wa afya. Anaonekana kuwa anaogopa. Maana amepindua kichwa pande mwingine.

Vichupa vidogo vidogo viliyo vya rangi tofauti kama vile kijani, nyeupe, nyekundu, vinavyo onekana kuwa vya dawa. Pia matembe kadhaa wa kadhaa vinaonekana kuwa vimewekelewa kando ya mikembe hii midogo.

Mwananamke anayeonekana ameshikilia chupa mbili nyeupe zinazoonekana kama dawa. Yako na maandishi ambayo hayajulikani haswa ni nini. Ameonyesha katika kamera au simu iliyo mbele yake ikimrekodi.

Kichupa nyeupe kilicho na maandishi katika rangi ya kijani, inaonekana kuwa dawa ambayo imeandikwa ngiri sugu. imewekelewa juu ya mkeka mweupe ili kupata ustawi. Maandishi mengine hayaonekani.

Muhudumu wa afya anayeonekana kuwa muuguzi, amevalia barakoa huku akihudumia mmama pia aliyevaa barakoa na mtoto mchanga. Muuguzi anaonekana kumdunga sindano mtoto huyu ili aweze kupata nafuu.